Eneo hili ni eneo la baharini; kuna maji mengi yanayoonekana yakiwa na mawimbi, na pia kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamepitia au kutembea mahali hapa. Watu hawa wamechanganyika kwa kuwa wanawake na wanaume, na pia wamevalia nguo tofauti tofauti.

Hapa ni ndani ya kampuni na kampuni hii imeeka bidhaa zao zikiwa kwenye maboksi ya rangi ya nyekundu, na pia kuna lori ambalo limeegeshwa tayari kubebeshwa maboksi hayo ili kupeleka katika maeneo tofauti tofauti, na pia kando yake kuna ukuta umepakwa rangi nyeupe na nyeusi.

Hapa kuna jumba la ghorofa tatu, jumba hili limepakwa rangi tofauti tofauti na linapendeza. Na pia kuna maandishi ambayo yameandikwa katika jengo hili, limeandikwa, "Jesus Miracle City". Nje ya jengo hili, kuna kiandarua ambacho kimewekwa na chini yake kuna gari jeusi ambalo limeegeshwa.

Hapa ni ndani ya ndege na sakafu ya ndege hii kuna zulia la rangi nyekundu. Pia viti vyake vimepangwa kwa ulaini au kwa upande wa juu na wa chini. Kwa mbali kuna mtu anayeonekana kuingia katika lango hili.

Hii ni sehemu ya ndani ya jengo la huduma za kiserikali na kuna wafanyikazi ambao wamekaa mbele ya tarakilishi. Wafanyikazi hawa wanaonekana wakitazama tarakilishi hizi na pia wamevalia sare zao za kikazi, pia kuna wengine wamekaa upande mwingine wa meza hio.

Hili eneo ni eneo la baharini au ziwa, na kuna maboti ambayo yanaonekana yakiwa majini. Maboti haya yako na majina tofauti tofauti, kuna moja ambalo limeandikwa, "Holiday", kuna lingine limeandikwa, "Marioniya" kuna lingine limeandikwa, "Sea". Na pia umbali wa sehemu hii ya maji, kuna jumba ambalo liko na rangi nyeupe.

Hapa kuna jumba ambalo limezingirwa na minazi na miti mingine. Jumba hill liko na paa ya makuti. Minazi hii inaonekana ni mirefu na nyasi hizo zikiwa chini ya minazi hiyo. Pia kunaonekana kuna ngazi ya kuingia katika jengo hilo.

Hiki ni kikundi cha watu na watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha tele wakishabikia timu yao fulani. Watu hawa wamebeba bendera za nchi ya Kenya na wengine wakiwa wanaume na wengine wakiwa wasichana, wakiwa wamevaa sare zao.

Hapa kuna wachezaji wengi ambao wamekusanyika wakiwa na furaha tele, wakiwa wamebeba kikombe chao cha ushindi. Wachezaji hawa wamevalia shati nyeupe, na chini wamevalia kaptula ya rangi ya samawati na pia ikiwa imechanganyika na rangi nyeusi.

Hapa kuna watu wengi ambao wanaonekana wakiwa na furaha sana. Watu hawa wamevalia nguo tofautitofauti. Wanaonekana wakiwa wanashabikia kitu fulani na pia wamebeba bendera ya nchi ya Kenya.

Hapa kuna daraja kubwa ambalo linatengenezwa ili kama kivukio katika bahari hii. Daraja hili, chini yake, nguzo zake zimewekwa zikaingia mpaka kwa maji. Nguzo za hizo zinaonekana zikiwa imara sana. Hapa eneo hili linaonekana maji yametapakaa kila mahali na maji haya ni mengi mno.

Hapa ni chini baharini ndani ya maji. Naona kuna kobe na kuna mwanamke ambaye ameingia chini ya maji ili kuona vitu vilivyo chini ya maji kabisa. Pia mandhari ya huko chini ya maji yanaonekana kuwa mazur huku kuna miti ikiwa kijani, na pia kuna kobe ambaye anaogelea.

Hapa kuna vikapu viwili vilivyoekwa sakafuni, na vikapu hivi vimebeba samaki. Kuna kikapu kimoja ambacho kimeeja na kingine kiko hakijajaa, na samaki hao wanaonekana wakiwa wadogo na hawajatayarishwa bado.

Hapa ni ndani ya ofisi na ofisi hii ni ya kutoa huduma tofauti tofauti za kiserekali na ndani ya ofisi hii kuna wahudumu na wanaohudumiwa. Wahudumu wamekaa mbele ya tarakilishi huku wanaohudumiwa wakiwa nyuma ya tarakilishi.

Hawa ni waumini wa dini ya kiislamu na wanaonekana wakiwa wamekaa chini kwenye mikeka. Wamevalia kanzu zao nyeupe na kofia vichwani, lakini kuna wengine ambao hawajavalia kanzu nyeupe, wamevalia kanzu za rangi nyingine. Kuna mmoja ameonekana akiwa ameshikilia kipaza sauti huku akizungumza.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka, na duka hili linauza bidhaa tofauti. Pia kunaonekana kuna mtu ambaye amezuru duka hili, na kuna kofia ambazo zimewekwa. Kuna viatu vya aina mbalimbali, na viatu hivi pia viko na rangi tofauti tofauti. Kofia hizi ziko na marembo pia tofauti.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka na duka hili linauza bidhaa nyingi za aina mbalimbali. Kuna vitu ambavyo vya kutandikia kitandani na pia kuna vingine si vya kitandani. Kuna watu ambao wanaonekana wakitembea wakiwa wananunua vitu dukani hili.

Hii ni sehemu iliyo ya makumbusho ambayo iliyotengwa na inaonekana kuhifadhiwa vizuri. Kuna vitu vingine vizuri vya kuwakaribisha watalii, kuna ngazi inayotumika kupandia ka vitu hizo. Mazingira haya yanaonekana kuwa maridadi kweli kweli na yako masafi kabisa.

Hapa kuna daraja kubwa ambalo linalotumika kama kivukio katika bahari, daraja hili limepita kutoka upande mwengine wa bahari hadi upande mwengine. Pia kunaonekana kuna watu wengi wamejaa ndani ambao wanaenda upande mwengine na wengine wakirudi upande mwengine.

Hii ni sehemu ya baharini, na kuna meli ambazo ziko majini. Meli hizi zimebeba watu, pikipiki na pia na magari na tuktuk na kuna meli ambayo pia imebeba mizigo au kreni za mizigo, na pia meli hio ingine imepakwa rangi ya samawati.

Wanawake hawa ni wachezaji wa nyimbo za kitamaduni inaonekana wanavalia sare zao kama wachezaji wa nyimbo za kitamaduni za kigiriama na wako mbele ya jengo jengo hili limepakwa kuta za rangi nyeupe.

Hapa ni ndani ya nyumba, kuna kioo na pia kuna ukuta ambao umepakwa rangi ya kahawia na nyeupe na mbele ya kioo hio kuna mahali pakuoshea mikono manake kuna mfereji na pia kuna vitu za kujipangusia maji.

Hili ni eneo la ufuo wa baharini na hapa kunaonekana ambao umeletwa au umeoshwa na maji. Kwa umbali kuna majumba mengine yakiwa na mabati rangi nyeupe mengine yakiwa nyekundu. Hapa pia kuna minazi ambayo imepandwa. Hapo kando yake kuna tema za rangi ya bluu.

Kuna hema ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya maabudu ya watu waisilamu. Tunaona kusanyiko la watu wengi ambao wamekusanyika ili kuabudu ama kumuomba Mungu wao Mwenyezi Mungu kwa ajili ya jambo fulani. Pia kuna bodaboda au pikipiki, naona kiti na kumezingirwa au ni kiwanja kikubwa ambacho kimejengwa kwa ajili ya maabudu hayo.

Hapa ni ndani ya duka la kuuzia viatu na kuna viatu vya aina mbalimbali na pia viko katika rangi mbalimbali tofauti na pia viko katika mfumo wa tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ya juu ya msikiti na kuna mnara mkubwa wa msikiti unaoonekana na kando yake pia kuna jumba la ghorofa linaloonekana upande wa juu. Anga wakati huu inaonekana ikiwa nyeusi.

Hapa ni baharini na kuna ferry ambayo inatoka bandarini ikiwa imebeba watu wengi sana na pia imebeba magari na kando huko kuna jumba, majumba, miti pia imepandwa nyingi imezingira eneo hili kuonyesha mandhari haya ni mazuri.

Hapa ni kwa ufuo wa bahari au eneo karibu na baharini na kunaonekana kwa mchanga kuna chapa za watu ambao waliokuwa wanatembea lakini kwa masaa haya kunaonekana kuna utulivu hamna watu wengi wanaotembea, kuna mtu anaonekana kwa mbali na kuna minazi mingi iliyopandwa kwa umbali.

Barabara hii iko katikati ya majengo mawili, na majengo haya ni ya ghorofa. Kuna mtu mmoja ambaye amevalia kanzu nyeupe, na pia kuna tukutuku ambayo iko barabarani. Tukutuku hii ina maandishi kwenye kioo chake.

Hapa ni ufuoni mwa bahari na kunaonekana kuna utulivu, kuna mtu mmoja ambaye anatembea na kando hapa kuna usafi, ni kusafi sana bahari imetulia na minazi ambayo imemea vizuri.

Hapa kuna mnazi mmoja mrefu na pia kuna jumba linaloonekana kwa umbali na likiwa limezingirwa na minazi ambayo imepadwa. Jumba hili lina mabati ya rangi ya nyekundu na pia kuna vifaa vingine vinavyoonekana kando yake.

Eneo hili kuna kibao ambacho kimewekwa na kimeandika, "National Museums of Kenya, Kongo Mosque". Na pia kuna maandishi mengine madogo yameandikwa kwa herufi ndogo. Na nyuma ya kibao hicho kuna makonge ambayo yamemea. Na kwa umbali pia kuna vichaka vya miti.

Hapa ni eneo la baharini na kuna boti mbili ambalo liko majini. Maji haya yanaonekana yakiwa na mawimbi lakini pia yanaonekana yakiwa matulivu na masafi. Boti hizo zinaonekana kwamba zimeegeshwa haziendi.

Hili ni dhehebu. Na dhehebu hili mazingira yake yanaonyesha kuwa mazuri sana. Kuna maua mbalimbali ambayo yamechorwa, kuna vitu ambavyo vimewekwa juu ya meza na hutumika na waumini hao kuabudu.

Hapa kuna kibango kilicho na rangi ya nyeupe na kimeandikwa maandishi "Jesus Celebration Centre Bamburi Light House of Africa, Karibuni", kuonekana ni bango la kuelekeza watu au waumini wa kikristo kwenda kumuomba Mungu.

Manthari haya ni ya mji wa Lamu. Kando kunaonekana kuna soko ambalo limeandikwa “Lamu Market” na linaonekana kuwa liko katika hali ya ukarabati. Paka ako ameketi juu ya mawe, kando yake pia kuna mlango ulioandikwa Kiarabu kuonyesha enzi za utamaduni wa Lamu.

Hapa ni bandarini na humu kumepangwa mashehena mengi ya rangi tofauti, kuna rangi ya buluu na ingine ya rangi nyekundu. Kuna shehena moja linaloonekana linatolewa au linachukuliwa ili kupakiwa kupelekwa sehemu zingine.

Hapa ni uwanjani na kuna wachezaji wa riadha wakiwa wamevalia sare zao za uchezaji. Wanaonekana wakiwa wana furaha kwa ushindi fulani na pia kuna aambao wanaowashabikia.

Hili ni tangazo au bango limeandikwa tuko pamoja na lina mviringo katikati ukiwa na rangi nyekundu. Na katikati ya mviringo huo kuna mikono miwili inaonekana ikiwa imeshikana vizuri.

Sehemu hii kuna mto mkubwa pia kuna barabara. Na barabara hii inakutia katika kati ya mto huo. Kumetengenezwa daraja ndefu katika mto huu, ili itumike kama kivutio cha kuvuka upande mwingine wa mto.

Hapa kuna mashabiki wa timu ya Bandari Fans. Mashabiki hawa wanaonekana wakiwa na furaha tele na wakiwa wamebeba bendera zao za kushabikia wachezaji wao. Wamevalia sare za buluu na wengine wakiwa wamevalia sare nyeupe.

Eneo hili ni eneo ndani ya msikiti na kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamekalia mkeka mwekundu na mkeka huu unaonekana ukiwa ni msafi sana. Watu hawa wanaonekana wakiwa wengine wakanyorosha miguuu na wengine wakiwa wanaomba au kuswali.

Kuna magari mawili moja leusi na jengine jeupe, na kando ya magari hayo kwa umbali kuna ukuta wa shule ambayo imeandikwa Kenya Muslim Academy. Shule hii ni ya watu wa dini ya kiislamu na shule hii pia ni ya watoto wa kivulana.

Hapa ni ndani ya jengo, na jengo hili linaonekana kuna watu ambao wanafanya kazi kwa umbali. Kuna msichana na kijana ambao wamesimama, kijana huyo amevalia koti ya rangi ya nyekundu na msichana huyo amevalia trouser ya rangi nyeusi, na msichana huyo anaonekana akiwa na mazungumzo na kijana.

Hii ni sehemu ya baharini na anga inaonekana ikiwa tulivu, bahari pia inaonekana kuwa tulivu. Kuna maboti manne ambayo yamepangana kwa mstari na maboti haya yana watu ndani. Yamebeba watu ambao ni wavuvi.

Jengo hili linaonekana ni hoteli kubwa na lina rangi nyeupe na zinginezo. Kuna miti mingi imepandwa hapo, kuna hema ndogo ambayo na kitanda kidogo kimewekwa kwa watu kupumzika baada ya kuogelea au kujistahilisha, pia naona kuna taa na pia mazingira haya yanaonekana kuwa matulivu.

Hili ni gari moshi, na gari hili liko katika barabara yake, linaonekana liko tayari kuanza safari au linaendelea na safari. Gari hili ni la kubebea mizigo na hapo kando kuna vitu vya rangi tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ya ufuo wa bahari, na kuna uchafu mwingi ambao umewachwa na maji au mawimbi ya maji yaliyokuwa yakikuja sehemu hii. Uchafu huu umekusanywa au kuwa mahali pamoja. Kwa umbali kuna miti ambayo imedungwa, na huko kwingine kuna vyandarua au minazi pia ambayo imemea.

Hapa kuna lori na lori hili limebeba mizigo ambayo imefungwa kwa karatasi nyeusi na juu yake kuna hema ambayo iko na ina rangi nyeusi kwenye sakafu kuna usafi.

Hizi ni ferry na ferry hizi zinatumika katika usafiri wa majini. ferry hizi ziko na rangi ya buluu na zinaonekana kwamba zisha tayari zishabeba watu na zinaelekea katika upande mwingine wa bahari na kwa umbali kunaonekana kuna jumba jeupe linaloonekana.

Hapa ni mjini, kuna majengo ya ghorofa kubwa kubwa na pia kuna majengo mengine madogo madogo yakiwa kwa rangi ya buluu. Pia kuna barabara na barabarani inaonekana kwamba kuna gari linatembea. pia kuna vibandiko mbali mbali na kuna miti mingi ambayo inaonekana mazingira haya ni mazuri.

Sehemu hii ni sehemu ya kiwanjani na kuna wachezaji ndani ambao wamevalia sare zao za uchezaji na pia kuna watu wengine ambao wamekaa kando yao. Wachezaji hawa wanaonekana wakishabikia wenzao ambao wapo kiwanjani tayari wakiwa wanacheza.

Hii ni ofisi ya serikali huduma ya Kenya na iko na mlango wa kahawia na katika ofisi hii kuna meza ambapo kuna mtu mmoja ambapo ni mhudumu wa serikali au mfanyakazi wa serikali akiwa amekalia mbele ya tarakilishi na kuna watu tofauti wakiwa wamekaa wakishikilia makaratasi.

Hapa ni ufuoni mwa bahari, na kunaonekana kuna uchafu mwingi au takataka ambazo zimetupwa na maji au mawimbi ya maji yaliyokuwa yakikuja wakati maji yalipokuwa yakiwa mengi. Uchafu umetapakaa kila mahali ukiwa na uchafu wa kila aina. Maji yanaonekana kwa umbali na yanaonekana yakiwa matulivu.

Katika jukwaa hili jaji mkuu wa taifa la Kenya na rais wa taifa la Kenya wamesimama wote mbele na pia kuna watu wengine ambao wanasimama nyuma yao. Jaji mkuu amevalia nguo zake za kazi huku rais wetu akiwa amevalia suti.

Hili ni eneo la baharini na tena karibu na mjini. Kuna majumba ya ghorofa yanayoonekana kwa umbali, na anga inaonekana tulivu. Maji yanaonekana yakiwa na mawimbi mawimbi machache.

Hapa ni ndani ya kiwanja cha uchezaji na kuna watu ambao wanaonekana wameketi kando kando huku wakitazama mchezaji mmoja anayeonyesha umahiri wake, huku akiwa hewani. Watu hao wamevalia nguo zinazo fanana.

Hili ni eneo la mjini barabarani. Kuna watu wanaonekana wakivuka barabara, kuna majumba, kuna msikiti na maghorofa. Kuna tuktuk ambayo inatembea barabarani, zinatembea barabarani na pia kuna lori. Kuna pia gari ndogo jeupe ambalo.

Hapa ni ndani ya bahari na kuna feri ambayo inaonekana imebeba watu ikiwa ndani ya maji ikiwa inavuka upande mwingine. Kwa umbali kunaonekana kuna vichaka vingi vya rangi ya kijani kibichi na pia kunaonekana kuna mnara mmoja.

Hapa ni ufuoni kwa bahari na kuna jengo ambalo linaonekana kwa mbali na kuna mtoto anaonekana akicheza na tairi pia kando yake kuna mawe ambayo yanaonekana yameporomoka na pia kuna miti ambayo imemea.

Hiki ni kituo cha usafiri cha gari moshi na kina kibandiko Voi Station kuonyesha ni kituo cha usafiri cha gari moshi cha Voi. Kituo hiki kimejengwa kwa ustadi fulani na juu anga inaonekana ikiwa sawa.

Hii ni gitaa na gitaa hii inauzwa na inauzwa kwa shilingi elfu ishirini na mia tisa, hali ya gitaa hii inaonekana kuwa mpya nyuzi zake za gitaa zikiwa zimepangwa vizuri zikiwa nzuri.

Eneo hili kuna nyumba na nje ya nyumba hili kuna kigezo cha maji. Maji Haya yako na rangi ya samawati na upande mwingine, kuna kichaka cha miti, na pia kuna ngazi ya kupandia ili kuingia katika eneo hilo. Kwa mbali kuna mtu ambaye anaonekana akitembea.

Hili ni jumba la kanisa la PCEA MAKUPA CHURCH ambapo waumini wa kikristo wa dini ya kikristo hukuja kuomba. Jumba hili ni la ghorofa pia.

Sehemu hili kuna hoteli ya kifahari ambayo imejengwa. Hoteli hii iko na kuta za makuti na pia kuna kidimbwi cha maji ambacho kimechimbwa na kujazwa maji ndani. Pia kwa upande mwingine kuna vitanda vya mbao ambavyo vimetengenezwa ili watu kupumzika baada ya kuogelea na pia nyasi katika eneo hii imekatwa na kuonyesah mazingira mazuri.

Hii ni eneo la mjini. Kuna majumba makubwa makubwa ya ghorofa. Kuna magari matatu ilizoegeshwa. Matatu zilizoegeshwa. Kuna gari la usafiri wa kibinasfi lililoegeshwa na pia kuna watu ambao wanaotembea katika barabara. Naona kuna watoto wanaotembea, kuna minazi na eneo hili linaonekana safi na limetulia.

Hii ni sehemu ya nje ya jengo kwa jina Dolphin's Vilaa. Ina geti ya rangi nyeusi na sehemu ya nje hii ina manthari mazuri. Kuna minazi ambayo imepandwa, kuna miti mingine pia imepandwa na iko katika rangi ya kijani kibichi.

Kuna basi mbili ambazo zimeegeshwa na basi hizi hutumika kama njia ya usafiri. Basi hili likona jina la kampuni kwa jina PIONEER kuonyesha kuwa kampuni hiyo ndiyo inayomiliki gari hili. Hili eneo ni kama eneo la mjini ambapo watu huenda kuabiri gari hizi ili kusafiri katika maeneo tofauti.

Hapa ni ufuoni mwa bahari, na kuna maji mengi ambayo yametapakaa kila mahali. Maji haya yako na mawimbi machache, na kwenye ndani ya maji kunaonekana kitu cheusi ambacho kiko kwa umbali, anga pia inaonekana ikiwa imetulia.

Hapa ni ziwani au baharini. Kuna watu wanne walioketi kwenye boti. Watu hao wanaonekana kuzungushwa ndani ya bahari ama ziwa hili wanaonekana kuwa watalii maana wana rangi nyeupe. Wanazungushwa ili kuona ziwa kutumia boti na boti hili pia lina dereva ambaye anayeendesha.

Hili ni jengo la kanisa kwa jina Grounds for God Gospel. Nje ya jengo hili kuna waumini ambao wamesimama wakiwa wanasikiza au wanasikiliza ambacho wakiwa wanaambiwa. Kando yake pia kuna gari nyeupe ambalo limeegeshwa.

Huyu ni mfanyi kazi wa serikali akiwa ni jaji mkuu akiwa mbele ya umati akiwa anatoa hotuba, amevalia nguo zake za kiserikali na mbele yake kuna kipaza sauti.

Hii ni sehemu ya nje ya msikiti na msikiti huu umepakwa rangi ya kijani kibichi na pia rangi ya nyeupe. Kuna gari ambalo limeegeshwa na kuna mtu anayeonekana akitembea. Katika msikiti huu kuna lango kubwa na pia msikiti huu ni wa ghorofa.

Hawa ni waumini wa kiislamu ambao wamevalia sare zao za kidinika, na wanaonekana wakiwa wamekaa chini kwenye zulia. Zulia hii ni safi sana, na juu yao kuna tenti mbili ambazo zimewekwa za rangi nyeupe. Mbele yao kuna imamu ambaye anasimama na ameonekana kuwa akiwapa mafundisho fulani.

Hii ni sehemu ya ndani ya jumba au msikiti. Kuna watu ambao wamevalia kazi zao nyeupe na kofia zao na wanaonekana wakiingia katika mlango mmoja. Juu ya mlango huo kuna saa ambayo imewekwa na kando kando ya mlango huo kuna michoro ambayo imechorwa.

Hapa kuna tenti na chini ya tenti hii kuna watu ambao wamepanga foleni, na pia kuna kibandiko kilichoandikwa DCI. Kumaanisha kwamba watu hawa wamepanga ili kuchukua ripoti au habari zingine kwa mtu ambaye anayorekodi katika tarakilishi.

Watu hawa ni wa chama cha ODM na pia kuna bango nyuma yao ikiwa na picha ya Raila. Watu hawa wanaonekana wako mbele ya watu na wanatoa ripoti au taarifa fulani.

Maeneo haya yanaonekana ni maeneo ya baharini yanaonekana yakiwa machafu sana kuna boti ambalo limeharibikia limeegeshwa. Kuna miti ambayo imemea na kuna mnazi mmoja na kwa mbali kuna jengo ambalo linaonekana.

Hapa ni ndani ya kanisa na kanisa hili katika kuta zake kumechorwa maua na pia kuna taa katika kuta zake. Na juu ya paa ya kanisa hili kumechorwa maua yakiwa na maumbo fulani. Pia kuna viti ambavyo vimepangwa upande zote mbili na kuna mwanamke ambaye anaonekana akiwa anaingia humo.

Hapa kuna jengo na jengo hili linaonekana ni la zamani au la kitambo sana. Jengo hili linaonekana sehemu zingine zikiwa kuta zake zimebomoka. Jengo hili pia limezingirwa na miti mikubwa mikubwa na nyasi zimemea ndani.

Hapa ni eneo la mjini ma kuna jumba ambalo limeandikwa "Nairobi General Office" kuonyesha kwamba ni eneo la mjini, mji wa nairobi. Kuna watu ambao wanaoonekana wakitembea, kuna pikipiki ambayo inasafirisha bidhaa za watu na zingine zimeegeshwa na kuna zingine watu wamekalia ambao ni waendeshaji wa pikipiki hizo.

Hili ni eneo la mjini kuna majumba ya ghorofa ambayo yamejengwa. Na katika mji huu kunaonekana kuna harakati nyingi ambazo zinazoendelea, kuna tukutuku ambazo zinatembea barabarani, na pia kuna saa ambayo iko huko barabarani, kuna matatu na kuna magari mengine.

Haya ni masaa ya mchana ufuoni mwa bahari, maji yanaonekana yakienda upande mwingine. Bahari inaonekana ikiwa tulivu na mazingira haya yanaonekana kwamba hakuna mtu aliye baharini. Kwa umbali kunaonekana kuna boti.

Hapa ni nje ya jengo ama tunaeza sema ni mahali pa kubarizi. Kuna meza na kuna viti vya rangi ya kijani. Na kuna watu ambao wamekalia meza hizo zikiwa zimebandikwa Info Desk. Kumaanisha ni mahali pa kupeana ujumbe. Kuna watu ambao wanaopeana ripoti tofauti tofauti.

Hapa kuna wanachezaji wa nyimbo za kitamaduni, wachezaji hawa wamevalia sare zao za kucheza nyimbo hizo wakiwa wamechanganyika wanaume na wanawake wanaonekana wakiwa wanasakata rhumba au wakiwa wanacheza nyimbo hizo kwa ustadi flani.

Kuna mikono miwili ya wanawake. Mikono hio imechorwa kwa hina. Kuna michoro tofauti tofauti iliyochorwa kwa mikono hio, na pia kwenye kucha za mikono hio zimepakwa rangi, moja ikiwa imepakwa rangi ya nyekundu na ingine ikiwa imepakwa rangi ya kweba.

Jumba hili ni msikiti na msikiti huu kuna mnara mmoja mrefu na pia kuna mlango mkubwa na pia msikiti huu ni wa ghorofa kuonyesha eneo la juu ni kubwa sana kuliko eneo la chini. Msikiti huu unatumiwa na watu wa dini la Kiislamu.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Anga inaonekana ikiwa tulivu, na pia kuna maboti ambayo yameegeshwa, maboti mengi ambayo yameegeshwa. Kwa umbali pia kuna maboti mengine yanaonekana yakiwa majini na huko mbali kabisa kuna majumba.

Hii ni ofisi na ofisini humu mna watu wawili ambao wameketi, mwanamke na mwanamme na watu hawa wanaonekana wakitumia tarakilishi manake katika ofisi hii kuna tarakilishi tatu ambazo zimewekwa kwa mpangilio katika meza. Pia kuna viti vingine vimewekwa kando na ofisi hii ni ya NCA SERVICES.

Hapa ni baharini na kuna ngamia ambaye ametulia baharini humo na kando ya ngamia huyo kuna watu wawili ambao wamekaa wakitazama bahari. Ndani ya maji kuna boti linaloonekana, maboti mawili yanayoonekana kwa umbali na anga na pia bahari inaonekana ikiwa tulivu.

Hapa ni mjini na wakati huu ni wakati wa jioni ambapo jua ambapo linatokomea. Mji huu una majumba mengi sana pia una barabara. Majumba hayo yana paa za rangi ya buluu na pia kuna maghorofa mengi ambayo yamejengwa.

Hapa kuna nyumba ambayo imetetengenezwa kwa makuti ikiwa na paa za makuti na pia kando yake kuna minazi mingi ambayo inayoonekana. Eneo hili katika mazingira yake yanaonekana yakiwa masafi mno. Pia kuna kuvuli cha mtu ambacho kinachoonekana kwenye mchanga.

Hapa ni ndani ya darasa na kwenye kuta za darasa hizi kuna ubao mbili na kuna wanafunzi ambao wameonekana wamekaa katika darasa hili. Wanafunzi hao wanaonekana wakiwa ni wanafunzi wa dini yake kiislamu, maanake wamevalia nguo zao za kiislamu na kujifunika.

Hiki ni kituo cha gari moshi na kuna gari moshi ambalo limeegeshwa tayari linasubiri kuabiri watu. Kuna watu ambao wanaonekana wakiabiri gari hili. Sehemu ya juu ya gari hili la moshi kuna jumba ambalo liko, na pia gari hili limepakwa rangi tofautitofauti.

Hawa ni wachezaji wa mpira na wachezaji hawa ni wa timu mbali mbali na wanaonekana wako ungoni tayari wakicheza kandanda. Na pia kuna mashabiki ambao wameketi kando kwa umbali wakishabikia timu zao tofauti tofauti zilizowakilishwa.

Hapa ni ufuon mwa bahari na kuna watu wawili ambao wanaonekana kwa umbali na pia kuna boti ambalo liko majini. Pia kwa umbali kuna jengo ambalo linaonekana. Na katika mchanga wa ufuo wa bahari hii, kuna chapa za miguu zinazodhihirisha kwamba kuna watu ambao waliokuwa wakitembea eneo hili.

Hii ni sehemu ya ndani ya jengo ambapo kumeandikwa kuna kibao kimeandikwa karibu amam tamam. Kuna watu wanaonekana kuwa mlangoni wakiingia, kuna viti ambavyo vimepangwa kandokando na kuwacha nafasi kubwa katikati, viti hivi viko na rangi ya.

Hapa ni nje ya kiwanja cha ndege cha Mandara Airport. Kuna watu wanaoonekana wakiingia katika uwanja wa ndege huu, wanangojea kuhudumiwa au wakiwa kusafiri wamebeba mabegi yao na wengine wakiangalia.

Hii ni sehemu ya ndani ya nyumba, na eneo hili ni chooni, hapa kuna dirisha lenye vioo vya venye vioo, na pia kuna choo ambacho kimefunguliwa, kwenye upande mwengine kuna kitu ambacho kimewekwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa. Duka hili linauza bidhaa tofauti tofauti, na bidhaa hizi zimewekwa au zimewekewa vibandiko ambavyo vinaonyesha kwamba bei zao zimepunguzwa. Pia bidhaa hizi kuna katika vitu hivyo vimewekwa vimeandikwa vibao promo .

Kuna jengo na jengo hili limezingirwa na miti au vichaka vya miti na kwa umbali kuna bahari na pia kuna minazi. Jengo hili limepakwa rangi nyeupe na paa la jengo hili limetengenezwa na kuti. Bahari inaonekana ikiwa tulivu na ikona rangi ya buluu.

Hapa kuna msikiti mkubwa sana na msikiti huu unaonekana ukiwa minara mingi juu yake msikiti huu umepakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi maji ya ukuta wa msikiti huu kuna mimea ambayo imemea peke yake.

Hapa ni mjini malindi na kunaonekana kwamba kuna watalii wengi ambao wamefika mahali hapa, hiki kikiashiria kuwa ni kituo cha utalii ama ni kivutio cha utalii. Watu hawa wanaonekana kuingia katika jengo hilo lililoandikwa karibu 𝑀alindi. Wamebeba mabegi yao.

Hawa ni waumini wa dini ya Kiislamu na waumini hawa wanaonekana wapo katika eneo lililowazi na wanamuomba au kumuabudu Mungu wao. Wametandika shuka zao chini kuonyesha kwamba ishara ya usafi na wameinama kuonyesha ishara ya kusujudu au kumuomba Mungu wao.

Hili ni duka la kuuza makoti na duka hili likona televisheni ambayo inaonekana kwa umbali. Makoti haya yamepangwa au yameanikwa kwa njia na ustadi fulani na makoti haya yako na rangi tofauti tofauti. Kuna ya blue na mengine ya rangi nyeusi.

Hapa ni hotelini na hoteli hii unaonekana ni wa ghorofa na huu ni upande wa juu wa ghorofa hio. Upande wa nje umewekwa viti na meza na pia kando yake kuna mtu ambaye amesimama anatazama nje ambapo mandhari ya nje yakiwa mazuri, kuna minazi ya bahari pia.

Hapa ni msikitini na ninaona waumini wa dini ya Kiislamu wakiwa wamekaa ndani ya msikiti wakiwa wamevalia sare zao za kuabudu. Wako tayari kuanza kumwomba mwenyezi Mungu.

Hapa ni ufuoni mwa bahari, ila kuna uchafu mwingi ambao umeletwa na maji. Na pia mazingira ya ufuo huu kuna miti ambayo ni ya kijani kibichi. Na pia huko kando kunaonekana jengo ambalo ni la zamani au kuta uliobomoka.

Hapa ni maeneo ya baharini na kuna feri mbili ambazo zimeegeshwa, feri hizi ndo zinatumika katika usafiri wa majini na kuna watu ambao wanaoabiri feri hizi, wanaingia ndani tayari kuvuka upande mwengine wa bahari.

Hapa ni baharini na kuna boti moja ambalo liko baharini. Wakati huu maji yanaonekana yako na utulivu, mawimbi machache. Maji haya yako na rangi ya kijani kibichi. Kwa umbali pia kuna mawimbi mawimbi madogo madogo ambayo yanaonekana.

Eneo hili ni eneo la ufuoni mwa bahari kuna maji ambayo yanaonekana kuwa na mawimbi machache na kuna mtu ambaye anaonekana anatembea kwa umbali pia kuna minazi ambayo imepandwa na pia kuna uchafu ambao umewachwa na maji au mawimbi ya maji yaliyokuwa yakipiga.

Eneo hili ni eneo la baharini na kuna feri ambayo imeegeshwa. Pia kuna waendeshaji wa pikipiki ambao mmoja akiwa ameonekana amebeba abiria na akiwa na mzigo, mwingine akiwa hana abiria, na mwingine pia kwa umbali anaonekana akiwa amebeba abiria. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akitembea eneo hili.

Hii ni ofisi na kuna wafanyikazi na kuna watu ambao wamekuja ofisini humu kuhudumiwa. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamepanga laini ili tayari kungojea huduma ambazo wanazopewa.

Kuna magari mawili ambayo yako barabarani na magari haya yakona rangi ya kijani kibichi. Magari haya ni ya kampuni ya COOL na Magari haya ni magari makubwa kwa aina ya basi ambayo yanatumika kubeba watu wengi.

Eneo hili ni eneo la kiwanja cha ndege. Kuna ndege ambayo inaonekana ilishaa tua, na ndege hiyo imesimama. Kuna watu ambao wanaonekana wametoka katika ndege hio huku wakitembea kuelekea eneo jingine.

Hii ni ofisi ya serikali na hapa kuna wahudumu mbalimbali waliowekwa kwenye sehemu tofauti tofauti. Pia kuna watu ambao wanangojea kuhudumiwa ambao wamekaa kwenye viti, watu hao wakiwa wameshikilia karatasi.

Hapa ni ufuoni mwa bahari na eneo hili kuna majumba mengi ambayo yamejengwa kwa kuti za minazi na kuna minazi mingi ambayo pia imepandwa eneo hili linaonekana likiwa na uchafu mwingi sana na kwa umbali kuna vitanda vilivyo katika hema hizo.

Hii ni sehemu ya nje ya kanisa la NYALI BEACH BAPTISM CHURCH na nje ya kanisa hili mandhari haya yanaonekana yakiwa mazuri sana. Kibao hicho kinadhihirisha kwamba hili ni hekalu la waumini wa kikristo.

Haya ni mazingira ya mto ambapo watu wanapoishi. Kuna shuka zimeanikwa ili kukauka. Kuna matairi yaliyowekwa chini, kuna stuli, kuna wanaume wawili waliosimama karibu na kinu kuonekana kwamba kuna kitu wanachotwanga kwa kinu hicho. Kuna mwingine pia, mama ameonekana akishikilia kiuno akiwa kando yake. Kuna kuku zinatembea na mbwa ambae amelala chini.

Hapa kuna maboti ambayo yamewekwa nje, na pia kuna nyumba ambazo zimejengwa na makuti. Nyumba hizi zinaonekana zikiwa za zamani mno. Kando yake kuna ukuta ambao umejengwa kwa mawe unaoonekana. Na kuna kichaka kikubwa cha miti ambacho kinachoonekana pia.

Hapa ni ufuoni mwa bahari na mchanga unaonekana kuwa safi na anga pia inaonekana ikiwa safi. Kuna mlima ambao unaonekana ukiwa umemea nyasi na pia kina miti ambayo imemea.

Kuna jengo la msikiti unaloitwa Masjid Ibrahim. Msikiti huu una mnara mrefu juu ya paa. Jengo lina rangi ya krimu na kijani kibichi na lina sehemu mbili kuu; chini na juu. Linaonekana kuwa na uwezo kuwachukua waumini wengi. Sehemu ya mbele kuna maandishi yanayoonyesha jina la msikiti. Kulia kuna mabango ya biashara kama George Hair Salon na kunaonyesha kua msikiti upo katika eneo la mji. Gari jeupe limeegeshwa kando ya msikiti huu.

Hiki ni kikosi cha mashabiki wa timu fulani wanaoshabikia taifa lao. Kikosi hiki kimebeba vifaa vya kushabikia na pia wabeba bendera ya taifa ya Kenya wengine pia wakiwa wamevalia kofia za taifa la Kenya na pia shati za taifa la Kenya.

Hapa kuna watu wengi wamekaa wanaume, wanawake, kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama aliyevalia nguo akiwa na bendera ya Kenya iliyoandikwa Kenya Airways pia ameshikilia chupa na amevaa miwani anaonekana ameshikilia kiuno na anastaajabu.

Hapa ni bandarini matori hii inaonekana imefika bandari na ilikuwa imebeba wahudumu wa bodaboda wakiwa wengi sana. Wahudumu huo wanaonekana wakichuka feri hiyo wakiwa wanaendesha bodaboda zao.

Humu ni kiwanjani cha ndege. Na nje kuna ndege ambaye imeegeshwa. Ndege hii ina rangi nyeupe na rangi nyekundu. Na kando katika kiwanja hiko kimepandwa nyasi na pia kuna njia ambazo zimetengenezwa.

Hili ni eneo linaenoekana ni kama eneo la mjini na lipo karibu na bahari. Anga inaonekana kuwa safi, na katika eneo hilo kuna majengo mazuri mazuri yaliyo pia na rangi ya bluu. Sehemu ya bahari ya maji pia inaonekana kuwa na rangi ya bluu, anga ikiwa na rangi ya bluu na rangi ya nyeupe. Kuna boti ambalo limeegeshwa kando ya ufuo wa bahari.

Hii ni sehemu ya makavazi na kuna vitu ambavyo vimewekwa mahali hapa, vilivyokuwa vya jadi. Kwenye picha hii imeandikwa karne ya tisa hadi ya kumi, au kwa kiingereza tunaweza sema ninth to tenth century .

Hili ni eneo la mjini na kuna mtu ambaye anayetembea barabarani. Kuna magorofa yalio kandokando ya barabara na pia kuna gari ambalo limeegeshwa jeupe kwa umbali. Majengo hayo mengine yanaonekana yakiwa ya zamani na moja linaonekana likiwa jipya.

Hapa ni kiwanjani cha ndege na kuna ndege kubwa ambayo imeandikwa ww fly34.com. Ndege hii iko na mlango yake ikiwa wazi kuonyesha iko tayari kuabiri abiria.

Hapa ni ufuoni mwa bahari na pia kuna maji mengi ambayo yanaonekana yako na mawimbi machache machache. Mchanga huu unaonekana ukiwa msafi na maji haya yanakaa yako masafi pia. Kwa umbali kuna vitu ambavyo vinaonekana viko ndani ya maji.

Kama kuna watu wengi wanaonekana wameandamana na wakiwa wamevalia barakoa. Watu hawa wamebeba bango lililoandikwa, 'Court Annexed Medication and alternative dispute resolution mechanism.' Bango hili linaonekana kwamba watu hawa wanatoka ili kutetea haki fulani au mambo fulani yaweze kubadilika.

Hapa kuna mtu akiwa ameketi na mtu huyo amevalia suruali nyeupe na amekaa chini na akiwa ameshikilia shangaa mkononi. Anaonekana kuwa anatumia shanga hiyo kwa ajili ya maombi, maanake shanga hiyo imetengenezwa kwa ustadi.

Hapa naona mikate miwili na iko na vibandiko au maneno yaliyoandikwa Naivas kuonekana kwamba viti hivi vimenunuliwa katika duka kubwa la Naivas na pia limewekwa katika kikapu kinachotumika na mnunuzi ambaye anaenda kununua vitu zake kabla ya kupeleka na kulipia.

Hili ni sehemu ya baharini na hapa kuna kibanda ambacho kimetengenezwa kwa kuti na kibanda hiki kina kibao kimeandikwa Dolphine na pia kina nambari ya simu. Eneo hili linaonekana liko na uchafu mwingi sana.

Hapa kuna lori mbili ambazo zimeegeshwa na Kando ya lori hizi kuna seng'eng'e ambayo imewekwa na lori hizi zote ni nyeupe lakini zimebeba mizigo, moja ikiwa na mizigo ya rangi ya blue imeandilwa PIL na ingine ikiwa na mzigo wa rangi nyekundu.

Hapa ni mchanga wa baharini, ufuoni na pia kuna shimo ambalo limechimbwa na mdudu. Kunaonekana hapa shimo hili liko na nyumba ya mdudu ambaye anaishi hapa ndani. Kando ya shimo hilo kuna uchafu uchafu ambao umeonekana kama umebebwa na maji na kurushwa hapo.

Hapa kuna jumba kubwa ambalo ni jumba la gorofa, na juu ya jumba hilo kuna madirisha ya glasi, na pia jumba hilo limeandikwa Mombasa Jubilee Christian Church juu, ikidhihirisha kwamba ni jumba la kanisa ama kanisa ya waumini wa dini ya Kikristo, na pia kuna transfoma ya stima.

Hapa ni ufuoni mwa bahari na kuna boti ambalo linaonekana limeharibika na kuna watu wawili wanaoonekana wakitembea kando na maji anga ikionekana imetulia. Kuna miti mingi ambayo imepandwa na manyasi kumea.

Hii ni sehemu ya ndani ya kanisa na mbele kwenye madhabahu kuna watu ambao wanaoonekana wamesimama. Pia washirika wa kanisa hili wamekaa kweny eviti ambavyo vimepangwa na mpangilio fulani. Wamevalia sare ambazo zinazofanana na vitambaa vya kichwa vyeupe.

Hapa ni sehemu ya nje ya jengo, na kuna watu ambao wamekusanyika wa chama cha ODM, wakiwa na kiongozi wao, Raila Amollo Odinga. Kiongozi wao amesimama nyuma ya kipaza sauti, anaonekana akiinua mkono kuashiria au kusalimia watu hawa.

Hili ni eneo la ufukweni lenye mchanga mweupe na minazi mingi. Hili linaashiria kuwa ni sehemu ya pwani, kuna kibanda cha mti na matawi ya nazi ambacho kinaonekana kimetengenezwa kwa ajili ya kutolea kivuli. Chini ya kibanda kuna meza nyekundu yenye vitu fulani juu yake, huenda ni kwa ajili ya biashara ndogondogo.

Hapa ni eneo la hotelini na hoteli hii ni safi sana maandhari yanapendeza yakiwa matulivu na imejengwa kwa njia ya ustadi sana na pia paa za hoteli hii zimejengwa kwa ukuti na pia kuna hema kando.

Hii ni sehemu ya nje ya hoteli kubwa ya kifahari. Hoteli hii paa zake zimetengenezwa kwa makuti na kuna jengo lingine la ghorofa ambalo limepakwa rangi nyeupe. Pia kuna miti ambayo imemea kufanya mandhari haya kuwa mazuri. Pia kuna maji maji yamewekwa.

Hiki ni kiwanja cha ndege na kuna helikopta mbili ambazo zinazoonekana kwa umbali na helikopta hizi zimeegeshwa, moja ikiwa kwa rangi nyekundu na ingine ikiwa kwa rangi ya blue . Anga inaonekana ikiwa tulivu na kwa umbali pia kuna nyumba ambayo ikona mabati ya rangi nyekundu.

Hii ni sehemu ya baharini na kuna maji mengi pia yako na mawimbi machache. Kuna watu ambao naona watu watatu wanaonekana wakiogelea majini na kuna mmoja ambaye anaonekana akielekea humo ambapo hao wengine walipo. Anga inaonekana ikiwa tulivu.

Hapa ni baharini na ni wakati wa jioni ambapo jua linapotokomea. Kuna watu ambao wanatembea, katika ufuo wa bahari na kuna wengine wako majini, kuna pia boti, ambazo zinaonekana kwa umbali ziko majini ambazo zinatumika kwa usafiri na watu mbali mbali.

Hili ni eneo la mjini na kuna gorofa moja kuna tukutuku zilizo barabarani na pia kuna malori mengine yaliyo barabarani kuna magari meupe na magari meusi. Pia kando yake chini ya jumba hili kuna magari yameegeshwa.

Hapa kuna wachezaji wa timu tofautitofauti na wachezaji hawa ni wanawake. Wanaonekana tayari wako uwanjani na kando yake pia kuna mashabiki wanaoshabikia timu hizi mbili. Wanaonekana wakiwa na matumaini makubwa na timu zao.

Hii ni sehemu ya baharini na pia kuna uchafu mwingi ambao umeonekana ulibebwa na maji na kuwachwa. Kwa mbali kuna jengo linaloonekana. Bahari inaonekana ikiwa na mawimbi madogo madogo na ndani ya bahari kunaonekana kwa mbali kuna boti.

Haya ni masaa ya jioni wakati jua likiwa linatokomea, na hapa pia ni maeneo ya baharini au kando ya ufuo wa bahari. Bahari inaonekana ikiwa kwa utulivu na maji yakiwa yametulia, anga ikiwa tulivu pia.

Hapa kuna seng'enge ambayo imetengenezwa na mbao na pia mbao hizo zikapakwa rangi nyeupe. Sehemu ingine ya hizo mbao kuna miti ambayo umepandwa na miti hii ni miti ya minazi, na kwa umbali pia kuna bahari inayoonekana.

Hapa ni sehemu ya ndani na juu ya hoteli ya ghorofa. Kuna viti na meza ambazo zimepangwa kwa ustadi ndani na kuna watu ambao pia wameketi kwa viti hivyo na huko nje mandhari yake ni mazuri sana.

Hapa ni ndani ya ofisi ya serikali, na kuna wafanyakazi ambao wanaonekana wakiwa wamekaa na wamevalia nguo zao za kazi, na huku wengine wakiwa wamesimama. Na katika karibu na mfanyakazi mwingine, ako na mashini ya kutoanisha karatasi.

Hapa ni sebuleni ninaona viti vyeupe na vimewekelewa pillow za rangi tofauti tofauti. Pia kando yake ninaona kitanda kilichotandikwa kwa shuka nyeupe. Katika kioo cha dirisha hili au mlango ninaona kuna mwanaume aliyesimama nje.

Hapa kuna daraja kubwa ambalo linatumika kama kivukio na juu ya daraja hiyo kuna magari ambayo yanaonekana yakiendeshwa na pia chini ya daraja kuna maji mengi yanayoonekana yakipita, kando kando pia kuna vichaka vya miti ambavyo vimemea.

Hili ni eneo la baharini na eneo hili linaonekana likiwa chafu. Kuna maboti ambayo yameegeshwa hapo kando na maboti hayoyanaharibika. Mboti hayo yakona rangi nyeupe na rangi ya buluu. Pia kuna uchafu mweusi ambao umeshiniki kila mahali.

Hiki ni kiwanja cha ndege cha Kenya Airways, Mombasa. Na kuna jumba kubwa ambalo liko na paa, kwa paa yake kuna sehemu moja ya ndege ambayo imewekwa, ikiwa imepakwa rangi za bendera ya nchi ya Kenya. Katika eneo hili mazingira haya yanaonekana yakiwa masafi na pia kuna saa na kuna magari ambayo yanaonekana.

Hawa ni wachezaji wa nyimbo za kitamaduni. Inaonekana wamevalia sare zao. Wako tayari kutumbuiza watu. Wamevalia kanga na wengine pia kuvalia shuka. Wamevaa nguo, wanawake wamevaa nguo nyeupe na wanaume wamevaa leso viunoni. Hii ni ishara ya kua wanatumbuiza wanao au kufurahisha watu macho wanaowatazama.

Hawa ni waumini wa kislamu wanaonekana wakiwa msikiti tayari kumuomba Mungu wao wanaonekana wakiwa katika hali ya kusujudu na huu ni upande wa wanaume wote ambao wamesujudu na kuinama tayari kumuomba Mungu.

Sehemu hii ni sehemu ya kiwanja cha ndege, kuna ndege lililoegeshwa na kuna mtu ambaye anaonekana akipita kwenye dirisha, ndege hii imepakwa rangi nyeupe, kwa umbali kuna miti ambayo imepandwa na miti hiyo Iko na rangi ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu ya ufuo wa bahari ambapo kuna maboti yameegeshwa kando yake kuonyesha kwamba kuna hali ya uvuvi au hali ya usafiri wa maeneo haya yakitumia njia ya boti. Pia sehemu hio inaonekana kuwa chafu kwa ajili ya maji au uchafu unaorushwa na maji kando ya ufuo wa bahari. Kuna minazi iliopandwa na inaonekana kuwa imenawiri.

Eneo hili linaonekana likiwa na mandhari mazuri kuna minazi kwa mbali kuna miti mingine iliyopandwa kuna njia ambayo iliyotegenezwa katika nyasi ambayo iko ya kijani kibichi na nyasi hio inaonekana imekatwa na kuwa maridadi.

Hapa ni duka kuu la supermarket na kunaonekana kuna wauzaji na wanunuzi na kuna pia wale ambao wanaofungia watu bidhaa zao ambazo walizonunua. Wauzaji wamevalia sare zao za kazi na huku wanunuzi wakiwa wamesimama kando yao wakiwa wamebeba vitu vyao vilivyo na bidhaa ndani.

Hii ni sehemu ya ndani ya ofisi ya serikali na sehemu hii imeandikwa Huduma Center, government quality service in different and countless environments . Kuna wahudumu mbalimbali ambao wamekaa kwa viti na kuna watu ambao wamekuja kuhudumiwa.

Hili ni eneo la baharini na kwa umbali kunaonekana kuna jumba kubwa leupe na sio jumba moja tu bali kuna majumba mengine, upande mwengine kuna mwanamke ambaye anaonekana amekaribia kichaka au mti ambayo uko na maua meupe pia kuna mti mkubwa ambao unaonekana.

Hili ni eneo la baharini na eneo lingine likiwa ni inchi kavu na lingine likiwa na maji, eneo la nchi kavu linaonekana likiwa na majumba mengi kwa umbali na pia barabara za kuingia katika majumba hayo, kuna maboti ambazo ziko majini.

Mtu ambaye anaonekana amesimama anayesoma kibao ambacho kimeandikwa kwa maandishi ya kiarabu na pia kuandikwa kwa maandishi ya kiingereza ambayo inaelezea kwamba sehemu hio ni sehemu ya maabudu ya watu waisilamu. Kando yake kwa umbali kunaonekana jengo la nyumba ambapo kunaonekana ni kama watu wanaishi na pia jengo hilo liko na rangi ya samawati.

Hapa ni ndani ya jumba, na jumba hili ni msikiti. Kuna feni na chini zulia yake inaonekana ikiwa safi. Kuna pia viti na kwa ukuta wake kuna marembo ambayo yametengenezwa ama picha ambazo zimechorwa. Kuna milango mingi na katika kuta hii.

Hapa kuna gari ambalo limeegeshwa katika kituo cha kujazia mafuta gari hili linaonekana limepark ni gari aina ya basi na liko chini ya kampuni ya cool gari hili limepakiwa rangi ya kijani kibichi na liko na matairi matatu upande huu.

Hili ni eneo la soko la kuuzia bidhaa pia kuna magari ya yaliyoegeshwa moja ya teksi, nyingine pikapu na nyingine basi. Kando yake kuna watu ambao wengine wanatembea wakiwa katika shughuli zao mbalimbali na kuna milango mmoja mkubwa na mengine katika jengo hili.

Hii ni sehemu ya baharini na kuna boti ambalo liko tayari majini. Boti hili kuna tairi ambalo limefungwa na kamba na huku kuning'inia. Juu ya boti hili kumefunikwa na hema, na kuna watu ambao wameonekana wamekalia sehemu ya ndani ya boti hilo.

Eneo hili linaonekana ni eneo la bandarini. Kuna feri mbili ambazo zinaonekana zimeshafika bandarini, na kuna moja ambayo imemaliza kutoa kushukisha watu, na kuna ingine bado watu wanatoka ndani. Maji haya yanaonekana yakiwa matulivu.

Hapa kuna watu watatu wamesimama mbele ya bango. Wawili wakiwa wanaume na mmoja akiwa mwanamke. Mwanamke huyo ni jaji mkuu wa taifa la Kenya na aliyesimama upande wake wa kulia ni ras iwetu wa Kenya.

Hapa kuna kibao kinachoonyesha hii ni sehemu ya usafiri wa ndege imeandikwa Lamu Manda Airport na kibao hiki kimetegenezwa kwa ustadi flani na maandishi yake wameandikwa kwa ustadi flani pia kuna picha ya ndege.

Hapa ni sehemu ya mjini tena ni baharini, kuna boti na boti hio iko majini na imebeba watu, kuna majumba yaliyoko mbali ambayo mengine ni ya maghorofa na mengine si ya maghorofa na pia kuna miti ambayo yanaonekana ni mirefu yanayoonekana kwa umbali.

Hapa kuna geti ya kuingia msikitini, na kuna msikiti ambao umepakwa rangi nyeupe na kijani kibichi. Msikiti huu ni mkubwa sana na uko na mnara mkubwa, pia kwa umbali kuna jengo la jeupe la ghorofa ambalo linaonekana.

Hapa ni kwa ufuo wa bahari na kwa mbali kuna jumba linaloonekana limezingirwa na minazi na pia majumba hayo yanaonekana ikiwa ni hoteli ambazo zinatumika na wataalii wanapokuja kuaangalia mazingira haya.

Hapa kuna jengo lakini jengo hili linaonekana kuwa la zamani sana. Kando ya jengo hili kuna miti mikubwa ambayo imepandwa. Kuna pia magari ambayo yameegeshwa. Kuna magari meupe, mengine ya buluu na mengine meusi. Pia kuna mtu anaonekana ameketi na anatazama simu yake.

Haya ni masaa ya asubuhi ambapo jua likiwa linachomoza na bahari inaonekana ikiwa tulivu na anga pia inaonekana ikiwa tulivu na rangi yake ya buluu. Pia maji yanaonekana yakiwa na mawimbi madogo madogo.

Eneo hili ni eneo la baharini kuna feri zinazoelekea ng'ambo ingine, feri hizi zikiwa zinaonekana zimebeba watu na pia zimebeba magari ndani, feri hii inasehemu ya chini na sehemu ya juu na moja haina sehemu mbili.

Hii ni feri na feri hii hutumika katika usafiri wa majini au baharini. Feri hii inajina MV LIKONI na limebeba watu sehemu ya juu na sehemu ya chini. Watu hawa ni wengi wakiwa wamechanganyika wanaume na wanawake, wadogo kwa wakubwa na wanaonekana wakiwa wanashuka feri hii.

Sehemu hii ni nje ya jengo na hapa nje kuna uchafu mwingi katika mchanga. Pia kwa ukuta wa jengo hili kuna taa mbili na pia kuna mviringo ambayo imechorwa. Kuna madirisha na kwenye paa la jengo hilo kumejengwa na mabati.

Hii ni ofisi ya serikali na hapa kuna maboxi ambayo yamepangwa na ndani ya maboxi hayo kuna vitambulisho vingi ambavyo viko. Vitambulisho hivi dhihirisho ya au utambilisho wa watu tofauti tofauti. Pia kuna chupa iliyoko.

Hapa ni nje ya kanisa la St Peters Church na kanisa hili limepakwa rangi ya krimu na chini limepakwa rangi nyeusi. Mlango wa kanisa hili ukiwa na rangi ya kahawia na pia kuna minazi ambayo imepandwa nje ya kanisa hii.

Katika eneo hili kuna barabara tano, na barabara hizi ni za njia za usafiri wa kupitia gari la moshi. Pia ninaona gari la moshi ambalo linaelekea ama kwa upande mwengine ili kusafirisha watu. Gari hili linaonekana liko na barabara nyingi, zengine za kuenda na zengine za kurudi.

Hii ni sehemu ya barabara na kuna gari ambalo linaendeshwa. Kando ya barabara hii kuna waya za umeme. Pia kuna jengo ambalo linaonekana. Kwa umbali kuna watu ambao wanaonekana wakitembea upande mwingine wa barabara.

Nikiona nayaona mazingira ama eneo kubwa lililochukuliwa na picha iliopigwa na mtu aliyekuwa juu ya ndege. Picha hio imeweza kuchukua eneo kubwa japo majumba madogo madogo yanaoneakana sehemu ya maji, mto, kuna barabara. Inaonekana ni mahali ambapo watu wanaishi.

Hii ni sehemu ya baharini. Kuna maboti yanayoonekana kwa mbali, kuna watu wawili ambao wamesimama au wanaelekea baharini ili kuogelea. Maboti hayo yanaonekana kua yameegeshwa kwa umbali ili kuwasubiri watu ambao wanatembezwa baharini waende kuyaabiri.

Hapa ni baharini na kuna watu ambao wanaonekana wakiwa ndani ya maji. Kuna mtu mmoja ambaye amekalia boti ndogo, na kuna mwingine ambaye ako kwa maji na amevalia mpira. Kwa umbali maji haya yanaonekana yakiwa na mawimbi machache, anga ikiwa tulivu.

Eneo hili ni eneo la mjini na kuna maghorofa mengine marefu na mengine si marefu. Maghorofa haya mengine ambayo si marefu yamepakwa rangi nyeupe na pia kuna barabara na barabara hii ikona magari mengi ambayo yanaendeshwa.

Hapa ni ndani mwa kanisa la MAVUNO CHURCH Mombasa na mbele kuna madhabahu na mbele ya madhabahu kuna watu ambao wamesimama na pia ndani ya kanisa kuna viti vya rangi ya manjano. Kuna waumini ambao wamesimama tayari kumuabudu.

Hapa ni mjini na mji huu uko na msikiti na pia barabara. Na pia kuna majumba ya ghorofa ambayo yamejengwa. Katika barabara hii kuna magari mawili ambayo yanaonekana yakiendeshwa na kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akijaribu kuabiri gari. Msikiti huu umepakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu ya kiwanjani, na kuna wanariadha ambao wanaonekana wakikimbia. Na pia kuna mashabiki mbali mbali wamekaa wakishabikia wachezaji wao. Mashabiki hao wamevaa sare mbali mbali za kuwakilisha wachezaji wao.

Hili ni eneo la mjini na kuna msikiti na kuna tuktuk na matatu ambazo ziko barabarani. Tuktuk hizi zina rangi ya kufanana, na gari hili pia niko na rangi ya kijani kibichi. Msikiti huu mpango wa rangi nyeupe.

Hili ni kanisa la saint Joseph Kaloleni na limetengenezwa mwaka wa elfu moja mia tisa ishirini na nne. Nje ya kanisa hili maandhari yake yanaonekana yakiwa mazuri ikiwa na ngazi za kupanda zikiwa na rangi nyeupe. Kanisa hili ni la waumini wa kikristo.

Hapa ni eneo la ufuoni mwa baharini. Kuna minazi mirefu na eneo hili linaonekana pia ilikuwa safi sana. Pia kuna miti iliyo ya kijani na pia kando yake kunaonekana kuna jumba jeupe.

Hapa ni ufuoni mwa bahari, na kuna mtu mmoja ambaye anasimama 𝑛𝑎amevalia shati ya rangi ya bluu na pia amebeba mkoba mkononi. Pia kuna boti ambalo limegeuzwa juu chini. Pia kuna vibanda ambavyo vinaonekana kwa umbali.

Humu ni ndani la jumba, na jumba hili linaonekana likiwa la zamani sana. Ndani ya jumba hili kuna mimea ambayo imemea, na panaonekana kwamba jengo hili haliishi watu ndani. Jengo hili kuta zake zimekuwa nyeusi na lango zake hazina milango.

Eneo hili ni eneo la baharini, na kumejengwa hoteli kubwa kubwa za kifahari. Pia kunajengwa kidimbwi cha maji cha kuogelea. Kuna miti mingi ambayo imepandwa katika eneo hili, ili kufanya mandhari yake yakuwe nadhifu au mazuri.

Hii ni sehemu ya nje ya msikiti na pia msikiti huo ukona mnara mrefu. Pia kuna miti mingi ambayo imepandwa sehemu ya ndani na sehemu ya nje. Kuna magari ambayo pia yameegeshwa sehemu ya nje na pia kuna tuktuk ambayo inaonekana ikitembea.

Hapa ni maeneo ya mjini na tena ni maeneo ya baharini. Kuna meli ambayo imeegeshwa. Kuna majumba yako karibu na meli hio na kuna meli zingine pia ambazo zimeegeshwa kwa umbali. Meli hii hutumika kwa usafiri wa watu au husafirisha vitu au bidhaa mbalimbali kutoka nchi nyingine hadi nchi nyingine.

Hapa ni baharini na maji haya yako kwa rangi ya buluu, na pia ndani ya maji kuna maboti mengi ambayo yako ni majini, na maboti haya yako na rangi tofauti tofauti, mengine pia ya kila na bendera. Na pia kuna vitu vyeusi vinavyoonekana viko maji.

Nchi ya kenya ambazo zimepangwa kwa ulaini na bendera hizi ziko nne na kuna watu watatu wamesimama. Mmoja akiwa mwanamume wawili wakiwa wa wanawake pia kuna jaji mkuu wa nchi ya kenya yanaonekana kuwapa kwamba atafanyia serikali na atafanya kazi hii kwa uhakika na uaminifu.

Hapa ni msikitini au nje ya msikiti na msikiti huo pia kuna nyuzi za nyayo za umeme na pia kuna mti ambao umepandwa. Msikiti huu umepakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi na milango yake ni mikubwa na pia kuna ngazi za kuingia.

Bajaji ya rangi ya manjano ikiwa imebeba abiria wawili, mmoja nyuma na mwingine mbele. Bajaji hio ina nembo ya uber pande zote mbili ikimaanisha kua inatumika kama sehemu ya huduma za usafiri za uber hasa kwa maeneo ya mjini au miji midogo. Bajaji ni aina ya usafiri wa bei nafuu na unaotumika sana kwa uambi mfupi. Nembo la uber hili linatumika kama mfumo mpya wa kiteknolojia.